Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha kulaza wagonjwa. Hapa tunaona mgonjwa ambaye ameumia kichwani mwake amelazwa kwenye kitanda ambacho kinakaa kidogo sana . Serikali inafaa kujitahidi kuleta vitanda vya maana hospitalini.

Hapa ni hospitalini kwenye wodi la watoto na hapa kuna Gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o akiwa na watu fulani hapo ambao ni manesi wenye hospitali hii. Wamekuja kutembelea wagonjwa kwenye hospitali hii na kuwasaidia kwa vitu mbali mbali.

Hapa ni msituni, na kwenye msituni tunaona moto ambayo inachomeka sana , moto huchomeka katika misituni kwa sababu ya watu watu amabo wanavuta sigara na kutupa sigara chini iaanzisha moto ambayo inachoma msitu yote na kuchoma miti na wanyama ambao wapo katika msituni

Hii ni moja wapo ya majamii ambao hupatikana katika kaskazini mwa Afrika. Naona wamepanga foleni huku wamepokea chakula vitu mbali mbali wanavyovitumia. Hapa pia kuna wasaidizi ambao wameleta vitu vya kutumia kwa jamii hizi ili kuwasaidia katika maisha yao.

Hsaps ni hospitalinni, hapa tunaona mama amabye ameshikilia mtoto kwenye mikono , mtoto huyu ametoka kuzaliwa na mama huyu amelazwa kwenye kitanda, hospitali mingi sana zimejengwa ili kusaidai wamamambao wanazaa watoto.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha maugonjwa , hapa kuna mgonjwa ambaye amelazwa na kuna nasi ambaye anamsaidia , mgonjwa huyu amewekwa kwenye kifaa na ambayo ni teknolojia mpya ya kusaidia mtu kupumua na nasi huyu anamsaidia.

Hapa ni hospitalini na huyu ni daktari ambaye amevalia maski, simu hii ya hospitali ni simu ambayo mgonjwa anadhibitishwa iwapo ana ugonjwa fulani kwa kutumia vitu kama vile mkojo, damu au mate, hapa ni mahali amabapo damu hupimwa ili kujua kama mgonjwa ako na ugonjwa fulani.

Hapa ni shambani na hapa tunaona wafanyikazi sita ambao wamevaa sare ya kujikinga dhidi ya dawa hizi ambao wananyunyizia kwenye mbegu haya. Dawa inaekwa kwenye mbegu ili kusaidia katika kupea mimea nguvu ya kumea na kupea mimea hizi dawa na maji.

Huu ni mkebe ambao una dawa ya Muarubaini, dawa hii husaidia kukinga dhidi ya magonjwa ya kukohoa na magonjwa ya homa ya mafua. Dawa hii ni dawa ya kienyeji na ni muhimu sana.

Hapa ni kambi ya kupeana chanjo ,hapa kuna manesi wengine wamekaa chini pana mmoja amesimama ,huyu mmoja amevalia maski na anatumia sidano kupima dawa ambayo haijawekwa kwenye mikebe na dawa hii inadungwa kwenye mtu ili kuzuia magonjwa.

Hapa tunaona kuna majengo mbalimbali, majengo ya shule ambapo kuna watu hao wameenda kutafuta makao. Kuna watu ambao wanapita kwenye maji mingi sana ambayo yamefurika hapa. Maji haya yanaweza kuleta magonjwa mbalimbali kama vile malaria na kipindupindu kwa sababu ya uchafu.

Huyu ni mganga ambaye ni mwanamke pia anatumia dawa ya kienyeji anakifaa cha kufanya uganga wake dawa hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu.

Kuna watu wawili ambao wanasaidia kufukuza nzige. Nzige ni vidudu ambavyo ni viaribifu sana. Nzige hutembea kila mara kwa baada ya siku fulani katika nchi ikiharibu mimea. Kwa hivyo watu hawa wanasaidia kufukuza.

Hii ni dawa ya virutubisho ambayo inaitwa Motrin B. Dawa hii husaidia mwili kwa kupea virutubisho mbali mbali ambayo inasaidia mwili kuepeka magonjwa mbali mbali na pia kusaidia mwili kumea na kua mkubwa.

Hii ni dawa ya ferolax dawa hii ni virutubishi ya iron, folic vitamin b12,b6 zinc , dawa hii inaongeza damu mwilini, na pia inaongeza rangi ya damu kuwa nyekundu katika damu mwilini.

Hapa kuna watu watano, wanawake wanne na mwanaume mmoja. Watu hawa wanasaidia kuokota uchafu kwenye mazingira haya. Mazingira masafi ni muhimu sana kuwa na mazingira masafi ili kuzuia maugonjwa kama vile kipindu kipindu katika jamii.

Hii ni dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa ya measles, mumps na rubela . Dawa hii hupimwa kwa kutumia sindano na hudungwa kwenye mabega ya mtoto wa chini ya umri wa mwaka moja.

Kuna mwanamke mmoja ambaye ameshikilia mtoto kwenye mkono wake, mwanamke huyu amevalia sare ya kuonyesha kuwa ni nesi, hapa ni nyumba ya mtu na malezi yao ambaye nyumba kwa nyumba kupeana chanjo kwa watoto.

Hapa ni mjengo wa kufanya mazoezi. Tunaona kuna watu watatu hapa, mwanaume mmoja, mke mmoja na msichana mmoja. Mwanaume huyu na mwanamke huyu wanasaidia msichana huyu kutembea, wanamfanyisha mazoezi ya kutembea.

Hapa ni hospitalini na kuna wanawake wawili, moja wao akiwa mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kiti na mmoja wao ni daktari, daktari huyu anasaidia kusafisha meno ya mgonjwa huyu na ni muhimu sana kusafisha meno baada ya mwezi moja.

Hapa ni hospitali na kwenye hospitali hizi ni vitanda vya hospitali. Vitanda hizi hutumiwa kulaza wagonjwa. Mbele yake kuna daktari ambaye anaangalia wagonjwa ambao amelazwa kwenye vitanda hivi. Vitanda hivi vimenunuliwa na serikali ili kusaidia katika kutibu wagonjwa.

Hapa ni hosipitalini, na hapa kuna huyu mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Kuna nesi ambaye amesimama juu yake, akiwa na kifaa mkononi mwake, kifaa hiki ni cha kuosha meno, kutoa uchafu mbali mbali ili kusaidia kutoambukizwa na ugonjwa wa meno.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha oparesheni. Hapa tunaona madaktari wawili wakimfanyia oparesheni mtoto mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda. Watu hao wamemulika mtoto huyu pale ambapo wanamfanya oparesheni ili wamfanyie oparesheni vizuri.

Hapa kuna wanawake wawili na mtoto moja, kuna mwanamke moja ambaye ni mama wa mtoto huyu, ameshikilia mtoto huyu, huku nesi akimdunga sindano la chanjo, hili ni chanjo la Kojak, ambalo ni chanjo la dhidi ya corona virus .

Kuna daktari, kuna mwanamke, ambaye amevalia mask . Mwanamke huyu anadungwa sindano ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Corona kama vile inavyo andikwa kwenye chupa hili la imeandikwa chanjo, na inasaidia kuzuia ugonjwa huu.

Hapa ni hospitalini na hapa ni kuna daktari na mgonjwa, daktari amesimama huku ameshkilia sindano mkononi na mgonjwa, anaeleza mgonjwa jinsi atakavyo dunga sindano hiyo.

Ni mwanamke ambaye ameinama kwenye mfereji huku ametabasamu kwa kupata maji. Maji haya ni ngumu sana kupata kwa sababu ni maji ambayo niya serikali na ni ambayo hupigwa na serikali na niya bure kwa wananchi.

Hapa ni kitabu ya kupeana chanjo na hapa kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake hapa kuna daktari ambaye anapeana chanjo hii ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio ambayo hupewa kwa mtoto kwa kunyunyizia dawa ya drop mbili kwenye mdomo wa mtoto.

Haya ni magari ambao yanapita kwa maji ambayo yamefurika. Na pia kuna pikipiki kando yake ambayo imembemba abiria kwa maji ambayo yamefurika hivi. Katika miezi ya Aprili hadi mwezi wa Agosti mvua hunyesha mingi sana na kufurika ma barabara ya magari ya kupita.

Hapa ni hospitalini, na hapa ni chumba cha kuweka dawa, tunaona daktari ambayo amevalia maski, akichukua dawa kutoka kwenye masaduku haya ,dawa hii husaidia kutibu magonjwa mbali mbali kutoka hospitalini.

Hapa ni sokoni na hapa kuna watu watatu ambao wamesimama, kuna mama ambaye amesimama na mtoto wake na pia kuna daktari ambaye anasaidia kumpea dawa mtoto huyu. Watoto wanafaa kuchungwa wakiwa kwenye umri mdogo kusaidia katika umeaji wao.

Hii ni dawa ya kienyeji, dawa hii kuna zingine ambazo zimewekwa kwa chupa mbalimbali, hizi ni chupa za pombe kuna chupa ya maji, pia kuna dawa ya miti, hii ni miti shamba na dawa hii husaidia sana kwa wagonjwa.

Kwenye chupa kuna dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa ya measles. mumps na rubella virus ,chanjo hii hupewa kwa watoto wenye umri wa kupitisha mwaka mmoja na hupewa kwa kutumia sindano ambayo hudungwa kwenye mabega.

Hapa ni hospitalini na kuna wanawake wawili. Mwanamke mmoja ameshikilia mtoto mkononi mwake ,huyu ni mama wa.mtoto huyu na kuna nesi ambayo amesimama akidunga sindano mtoto huyu. Sindano hii niya dawa ya chanjo ya kukinga mtoto dhidi ya magojwa mbalimbali.

Hapa kunawatu wawili, kuna mwanaume na mwanamke, mwanamke amekaa kwenye kiti, huku akisajili mwanaume huyu, wanawake hawa ni wale ambao wanasaidiana katika kupeana chanjo mbali mbali na kuzuia magonjwa mbali mbali.

Hapa ni kambi ambapo kuna madktari na pia kuna wagonjwa ambao wanahudumiwa, hapa kuna daktari ambaye ameshikilia kifaa fulani, na kuna mwanamke moja ambaye anaangaliwa na daktari huyu, hii kifaa kinatumika kupima maskio cha mgonjwa huyu kama bado anaskia vizuri

Hapa ni hospitalini na kuna wanawake wawili, moja ni nesi na moja ni mhudumiwa. Nesi huyu anamdunga mgonjwa huyu sindano kwenye mabega yake. Sindano hii ina dawa ambayo husaidia kama kukinga magonjwa mbalimbali ama kuponya magonjwa ambayo mgonjwa huyu anayo.

Hapa ni kambi la usaidizi na hapa kuna madaktari na wagonjwa mbalimbali, daktari huyu ambaye anaangalia mwanamke huyu kwenye maskio ili kuthibitisha shida ambazo ziko kwenye maskio yake, ako na kifaa mkononi mwake, hii ni ya kusaidia kutoanisha uchafu ambayo imeziba maskio.

Hapo kuna watoto watatu ambao wameinama kwenye maji machafu sana, watoto hawa huishi kwenye nyumba za kukodi, watoto ha wanatumia maji hayo machafu katika kupika hadi kwa kuoga, haya ni hatari sana kwa watoto hao kwa sababu yanaweza yakaleta magonjwa mbalimbali.

Mtu huyu anaosha mikono yake kwa kutumia sabuni. Watu wanafaa kuosha mikono zao kwa kutumia sabuni kila ambapo wanapoenda kula kwa sababu unapoosha mikono na sabuni unaoga uchafu yoyote ambayo yanayoweza kuleta maradhi mtu anapoenda kula.

Hapa ni hosipitalini, na hapa ni chumba cha oparesheni, kuna madaktari wawili ambapo wanasaidia mgonjwa huu, na kumhudumia kwa kumtengenezea meno kwa kutumia vifaa hivi ambavyo ameshikilia kwa mikono zao.

Hapa ni hospitalini na hapa kuna mwanaume mwanamke, mwanaume huyu anaangaliwa ,macho na daktari huo ambaye ni mwanamke, siku hizi kuna teknolojia mpya ambayo inatumika katika kungalia magonjwa mbalimbali katika kwenye macho.

Hapa kuna masaduku matatu na ndani ya masaduku kuna tempe ya dawa na dawa hizi kando yake kuna chupa, dawa ya kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali dawa hii ni ya kuuwa bakteria kwenye mwili.

Hapa ni hospitalini na hapa kuna wanawake wawili moja ni nesi mwingine ni mgonjwa, ambaye amekaa chini ni mgonjwa ambaye anasaidiwa kufanya mazoezi hospitalini kuna madaktari ambao wameajiriwa kusaidia wagonjwa kufanya mazoezi.

Hii ni jamii ambayo inaishi kwenye sehemu ya kaskazini ya nchi Kenya, si unaona hapa wameenda kuchota maji penye mifereji. Hii ni mifereji ambayo imejengwa na kounti, serikali. Serikali imejenga mifereji hii ili kusaidia kuwapea maji watu hawa wanaoishi kule jangwani.

Hapa ni hosiptalini na hapa kuna mgonjwa ambaye amekaa chini, mgonjwa huyu amevalia maski, kuna nesi ambaye amesimama mbele yake. Nesi huyu amedunga sindano kwenye mabega yake, sindano hii ina dawa ambayo husaidia kuponya magonjwa ambayo mgonjwa huyu ako nayo.

Hapa kuna mgonjwa na hapa kuna nesi pia, mgonjwa huyu amevalia maski na pia nesi amevalia maski, nesi huyu anasaidia kudunga sindano mgonjwa huyu dhidi ya magonjwa mbalimbali ili kuzuia asiambukizwe.

Kwenye mikebe hii, kuna virutubisho ya vitamini D3 na virutubisho hivi husaidia mwili kupata nguvu na pia husaidia mwili kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Hapa ni chooni na kuna mtu ambaye anafanya usafi hapa, mtu huyu anahakikisha kuwa mazingira haya ya chooni ni masafi, ili kuzoea kuambukizwa ya magonjwa kama vile kipindupindu, na hata kuhara, na hata magojwa zinginezo.

Hii ni dawa ya chanjo ya kujikinga dhidi ya magonjwa ya measles numbs na rubella virus, dawa hii ni dawa 10mm, na ni dosi moja peke yake hudungwa kwa watoto wenye umri wa mwaka moja na hudungwa kwenye mabegani.

Hapa tunaona nyumba ambayo imeporomoka, na hapa kuna watu sita. Kuna watu ambao wamevalia sare ya rangi ya samawati. Hawa ni watu ambao wanasaidia watu kwa kutoa hizi vitu na kusaidia watu ambao wameumia katika sehemu hili. Kuna watu pia ambao wanasaidiwa kutoka hapa hivi, na ni waliojeruhiwa.

hapa kuna wanawake watatu ambapo wamekaa chini kivili wakiwa kikao na uponyaji wa wakitambo. Hawa ni madakitari wa dawa za kienyeji ambao waliponya watu kutumia dawa hizi katika wa kitambo.

Kwenye mkebe hii kuna dawa ya virutubisho ya Vitamin D3 ,dawa hii husaidia kuongeza nguvu kwa mwili na kupea mwili uwezo wa kujikinga dhidi ya magojwa mbalimbali na kuweza kuongeza damu kwa mwili.

Hapa ni hosiptalini ambapo kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda, kuna daktari pia ambaye ana kifaa kwenye mkononi mwake ambao anatumia kuosha meno ya mgonjwa huyu, ni muhimu sana kuosha meno kila baada ya miezi tatu ili kuzuia magonjwa ya meno.

Kuna vibuyu, kuna masahani pia kuna karai na kuna dawa ndani yao. Hivi ni vitu ambavyo hutumika katika dawa ya kienyeji ya waganga. Dawa hii ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu haijadhibitishwa na kisayansi.

Hii ni dawa kienyeji ambayo imeanikwa kwenye kitamba nyekundu na nyeupe, hapa kuna dawa mbali mbali ni dawa ambayo imewekwa kwenye kibuyu na dawa ambayo yako kwenye chupa na kioo na kuna mtu ambaye amekaa hapa chini akiwa ameshikilia kifaa mkononi mwake na amevaa suti.

Hii ni dawa ya chanjo dhidi ya magonjwa ya Measles, mumps na rubella vaccine .Dawa hii hupimwa kwenye chupa hii na

Hapa ni hospitalini. Tunaona kuna mtoto ambaye ametoka kuzaliwa. Kuna nesi huyu pia ambaye amevalia maski, ameshikilia mtoto huyu kwenye mikononi mwake. Nesi huyu anaonekana kuwa na furaha sana, kwa sababu ya kuona mtoto akiwa amezaliwa akiwa na afya njema.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha operesheni hapa tuanaona wanawake wawili ambao wanatabasamu mmoja wao ni nesi ambaye anasaidia kufanyia operesheni mwanamke huyu operesheni hiyo ni ya meno mara nyingi ni kusafisha meno ama kutoa meno.

Hapa kuna wanawake wawili. Wanawake hawa wanatangazia watu jinsi ya magonjwa mbalimbali na jinsi ya kujikinga dhidi ya maradhi hayo. Wamama hawa wameandikwa na serikali ili watembee kwenye majirani mingi mingi ili wakieleza watu hawa.

Hapa ni makazi pa watu amabapo kuna maharibifu ambayo imetokea , maharibifu ya moto kuna makazi ambayo yamefinyika sana kwa hivyo moto inapowaka inaharibu makazi mingi sana moto hii inaweza letwa kwa jiko ambayo inawaka jikoni na kuwasha moto mzima.

Hapa ni hosipitalini na hapa kuna wanawake wawili ambao wamesimama, mmoja amekaa chini, mwingine amesimama, mmoja wao ni nesi ambaye anasaidia kupea dawa kwa mtoto ambaye ameshikiliwa na mama huyu, dawa hii ni dawa ambayo husaidia kukinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.

Hapa ni hospitalini. Hapa ni chumba cha kueka watoto. Chumba hii ueka watoto ambao wamezaliwa wakiwa bado wenye umri wadogo. Watoto hawa watuzwe na kulishwa hadi wanapokuwa wenye uzima na afya nzima.

Hii ni dawa ya kienyeji na hii inaitwa mtiki ambayo inapea mtu nguvu za kiume, ingine inaitwa mkoko ambayo inapea mtu kutoa haja. Dawa hii ni hatari sana kwa sababu haijathibitishwa kisayansi na madaktari ambao wamesoma.

Hii ni dawa ya kujikinga dhidi ya Polio ni chanjo pia. Dawa hili lina milimita kuma na kuna sindano hapa ambayo ni ya kupimwa. Dawa ya Polio unyunyiziwa ndani ya mdomo na kumezwa kwa watoto chini ya umri wa mwaka mmoja.

Hili ni kambi la chanjo na hapa kuna mama ambaye ameshikilia mtoto wake kwa mkono wake, jamaa huyu ambaye ni nesi anasaidia kuweka dawa kwenye mdomo wa mtoto. Dawa hii ni dawa ya polio ambayo huwekwa dropi mbili kwenye mdomo wa mtoto ili kusaidia kukinga dhidi ya ugonjwa wa polio.

Hii ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa fabre amarela ambayo hupewa kwa dosi tano ambayo hudungwa kwa watoto ili kujikinga dhidi ya magonjwa haya, dawa hii hupimwa kwa sindano na kudungwa kwa mabega.

Kijana huyu amesimama kando ya mjengo ambaye imeboromoka na machengo hizi zimeboromo na ni hadari sana kwa maisha ya watu na wakubwa na wale ambao wanaishi katika machengo kama hizi na pia ni hadaru sana.

Hapa kuna chungu ambacho kinatoa moshi na hapa kuna, kando yake kuna panya ambaye amekufa. Hii ni pahali ambapo mganga anafanya kazi yake na mganga aliaminiwa kitambo sana kuponya magonjwa mbalimbali na watu walienda kwa waganga kitambo.

Hapa kuna watu wawili ambao wamevalia nguo za kujikinga, watu hawa wana bagi kwenye migongo yao na wanatumia kusafisha mahali hapa, wanasafisha vizuri sana, sababu ya kutoa maradhi kama vile corona yanayoweza kuleta maafa katika nchi.

Hapa ni hospitalini, na hapa kuna daktari aliyevalia maski, daktari huyu anasaidia katika kupakisha dawa ambayo iko kwenye chupa anaviweke dawa hizi kwenye visanduku hivi ili ziende ziuzwe kwenye hospitali mbalimbali.

Hii ni dawa ya chanjo ya yellow fever, dawa hii hupimwa kwenye sindano kutoka kwenye mikebe hii na hudungwa kwa watoto wenye umri wa chini wa miaka mitano, dawa hii hudungwa kila baada ya mwaka moja na hurudiwa tena baada ya kudungwa.

Hapa ni hospitalini na hapa kuna wanawake wanne kuna wanawake tatu ambao ni wanesi ambao wamesimama na kuna mgonjwa mmoja amabaye amekaa chini. Mtu huyu amabaye amekaa chini anasaidiwa kusafisha maskio na kifaa hiki ambayo husaidia kutoa vitu ambavyo vimeziba maskio.

Hapa ni hospitalini na kuna mwanaume mmoja ambaye anaosha mikono zake. Mwanaume huyo amevalia sare kuonyesha kuwa anafanya kazi kwenye hospitali hiki. Ni muhimu sana kuosha mikono yang'are kwenye hospitali kwa sababu kuna maradhi mbali mbali yanayoweza kuwa yameletwa na magonjwa.

Hospitalini chumba cha operesheni na hapa kuna vitanda ambavyo vinatumika kulaza wagonjwa na pia kuna mashine ambavyo vinatumika kuangalia jinsi mgonjwa anavyo endelea na kuna daktari mmoja amesimama hapa hivi na ameshikilia vifaa kwenye mkononi mwake ambavyo ni vya kusaidia wagonjwa

Hapa kuna choo na choo hizi ni za bure na ni za kila mtu, choo hizi uwekwa mjini ilikusaidia kuifadhi mazingira, choo hizi zikiwa mtu hawezi kuchafua mazingira kwa sababu kuna uepo wa choo hizi za kutumiwa.

Hapa kuna wanawake wawili, moja wao ni mama wa mtoto huyu ambaye ameshikwa kwenye mikono, mwingine ni nesi, ambao wanasaidia kuangalia mtoto huyu, nasi hao wanasaidai kuangalia watoto wachanga ,kudhibitisha magonjwa ambayo yanasumbua.

Hapa ni hospitalini na hapa tunaona wanawake wawili. Wanawake hawa mmoja wao ni mgonjwa mwingine ni daktari ama nesi. Nesi huyu anaeleza mgonjwa huyu jinsi ya kutumia dawa ambayo viko kwenye meza na kwa kuweza jinsi ya kumeza dawa hizi.

Hapa ni hospitalini na hapa kuna madaktari watatu na mgonjwa mmoja. Madaktari hawa ni madaktari ambao wanasaidia wagonjwa wanapoumia na kukosa uwezo wa kutembea. Madktari hawa huwasaidia kwa kuwafunza na kuwatembesha.

Hapa ni hosipitalini, tunaona wagonjwa wawili ambapo wamekaa chini, kuna manesi watatu ambao wawili wamesimama moja amekaa chini. Nesi moja anasadia kudunga shindano mgonjwa huyu ambaye amekaa chini, shindano hii usaidia kupewa dawa mgonjwa huyo.

Hapa ni barabarani na hapa kuna magari mbili ambayo yamepata ajali. Kuna umati wa watu ambao wamekusanyika hapa wakisaidia watu na kuangalia ajali hii. Ajali inapofanyika watu wengi huumia na pia bidhaa huharibika na magari pia huharibika.

Hapa ni kambi ya kupeana dawa ya chanjo hapa kuna mwanamke ambaye amekaa chini amevaa mask mwanamke huyu anadungwa sindano ya chanjo dhidhi ya magonjwa ya corona na hapa kuna nurse pia ambaye ameshikilia sindano hiii anapena chanjo dhidhi ya magonjwa ya corona .

Hapa ni shambani na Kuna Mtu huyu ambaye amevalia sare ya kujikinga ananyunyizia dawa kwenye mimea hizi. Dawa hii huzuia madudu ambao humaliza mimea na pia dawa ingine huongeze mbolea kwenye mimea.

Hapa ni hospitali na hapa Kuna mwanamke ambaye ameshikia mtu wake mikononi mwake, hospitali imechengwa kote nchini hili kisaidia watoto amba wanasaliwa na wamama ambao wanataka kuzaa watoto hili kusadi kuzuia kifo mbalimbali.

Hapa kuna barabara ambavyo imejaa maji. Maji yakifurika kama hili yanaweza kutoanisha watu kwao na pia wanaeza kuleta magonjwa kama vile kipindupindu na homa ya mafua. Kwa hivyo watu wanafaa kujiadhari na maji machafu kama hivi.

Hizi ni dawa za kienyeji ambazo zimewekwa kwenye kibuyu, kuna madawa ambazo ziko kwenye chupa ya maji, kuna dawa ambazo ziko kwenye mkebe na dawa ambazo ziko kwenye chupa ya kitambo na dawa hizi ni hatari sana kwa maisha ya binadamu kwasababu hazijatibitishwa kisayansi.

Hapa ni hospitali kwenye chumba cha oparesheni .Madaktari watano ambao wamesimama mbele ya mgonjwa wakimfanyia oparesheni. Wamevalia sare za kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali. Wanaangalia rununu iliyo mbele yao ilikudhibitisha picha za mgonjwa.

Hizi ni manyumba ambazo zimeharibiwa na maji ya mafuriko. Watu siku hizi hujenga manyumba kando ya mito na kwa njia za mito. Hii inafanya watu kubebwa na maji wakati kuna mvua mingi inayonyesha.

Ni poster la daktari fulani ambayo inaonyesha kuwa anaweza tibu matatizo fulani ya kichwa kama vile matatizo ya kisunzi cha mara kwa mara, tatizo la kupoteza fahamu ,tatizo la kipanda uso, kizunguzungu na mara kwa mara.

Mwanamke huyo ana chupa la dawa mkononi. Anatumia sindano kupima kiasi cha dawa atakayochukua ,atakayodungia mgonjwa. Mwanamke huyo amejipaka rangi kwenye vidole, kuonyesha kwamba dawa hii, inatumika kukinga magonjwa fulani.

Hapa ni chumba katika hospitalini. Chumba hiki kina daktari wawili ambao wamesimama wakitibu mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda. Juu yake kuna teknolojia ya kisasa ambayo husaidia sana katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Watu hawa ni madaktari waliovaa sare za kujikinga, wako kwenye chumba cha operesheni wakimfanyia mgonjwa operesheni aliyemulikwa na tochi. Nyuma yao kuna nesi ambaye amekaa akiangalia operesheni ikiendelea kwenye chumba hiki cha kuoperesheni.

Kuna msichana mmoja ambaye ametabasamu akiwa ameangalia kamera. Hili ni dawati la kukaribisha watu katika kliniki la meno linaloitwa Fine Touch. Kliniki hizi husaidia kutibu magonjwa ya meno.

Hii ni chup ya dawa ya kujikinga dhidi ya magonjwa kama Measales, Mums na Rubella. Mbele yake kuna sindano ambayo utumika kupima kiasi cha dawa ambacho kitu kudungwa ndani ya mwili wa mtoto wa umri chini ya mwaka moja.

Tunaona wafanyikazi watatu ambao wameshikilia masanduku mbili mbili kila mmoja wao. Wafanyikazi hawa, ni kama wamezileta kama chanjo. Hizi ni chanjo zinasaidia kukinga dhidi ya magonjwa mbali mbali.

Huyu ni daktari wa meno ambaye anahudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mgonjwa huyu amevalishwa glesi ili kuzuia taa isimulike macho yake. Mgonjwa huyu amevalia kitambaa kwenye kichwa yake, daktari anamhudumia.

Kuna picha ambazo ziko kwenye kiti na Kuna dawa ambazo ziko kwa meza, dawa hizi ni kama ni dawa za kienyeshi kwa sababu zimewekwa kwa mikebe mbalimbali kama vile chupa la maji kikombe chupa la sharubati na pia karatasi.

Hapa kuna chupa zinazo dawa ya chanjo ya magonjwa dhidi ya Measles, Mumps na Rubella virus . Chanjo hizo hupewa watoto wakiwa chini ya umri wa mwaka mmoja kwa miezi tatu zinazofuata. Chanjo hii hupewa kwa njia ya kudungwa sindano kwenye mabega.

Kuna mama ambaye ameshikilia mtoto na amekaa chini na kuna nesi watatu ambao wanawasaidia kupatia mtoto huyu dawa ya chanjo. Chanjo ni muhimu sana kwa watoto wadogo ili kuzuia magonjwa mbalimbali yanayoweza kuwaathiri wakiwa wakubwa.

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha kueka watoto na kuna nesi ambaye amesimama mbele ya watoto hao na kuwachunga ili wapate kupata nafuu ili wachukuliwe na mama yao.

Hapa kuna daktari wa meno ambaye anahudumia mgonjwa, amelazwa kwenye kitanda, huku amevalishwa glesi ambazo zinazuia taa isimulike macho yake. Daktari huyu anaangalia meno ya jamaa huyu, kesi mingi sana za meno huripotiwa sana katika hosiptali.

Mtoto huyu ameshikwa na ugonjwa wa Monkeypox . Hii ni ugonjwa ambayo ni hatari sana katika maisha ya binadamu. Serikali imefanya jitihada kuchanja watu katika sehemu mbali za nchi ili kuzuia kuambukizana kwa ugonjwa kama hii.

Mzee huyu amesimama kwa upande ya nchoo, ametabasamu ameshikilia kwa vipande ya choo, ametabasamu ameshikilia kwa mkono moja hiyo ingine ameshikilia ukuta ya juu, choo hizi zinaonekana kuwa chafu, ni mzuri sana kuweka mazingira kama hii ikuwe safi ili kuzuia magonjwa mbalimbali.

Ndani ya chupa hili kuna dawa ya chanjo ya magonjwa mumps, measles na rubella virus ambao hupewa kwa watoto wenye umri ya chini ya mwaka mmoja na dawa hii hupewa kwenye sindano yenye hudungwa kwa mabega baada ya wiki tatu miezi tatu.

Maji mingi sana yanavuka, kuonyesha kuwa ni msimu wa mvua, na kuonyesha kuwa mvua mingi ilinyesha, magari mawili yameanguka kwa sababu ya kubebwa na maji. Na Kuna watu ambao wanapita, wengine wamevalia bagi kuonyesha kuwa wanahama kwa sababu ya maji mingi yanaopita.

Ndani ya chupa hii Kuna dawa ya chanjo ya dhidi ya Magonjwa ya measles, mumps na rubella virus .Ambayo udungwa kwa watoto chini ya umri wa mwaka moja. Kila mwezi tatu na dawa hii udungwa kwa njia ya sindano kwenye mabega ya mtoto.

Mwanaume huyu amevalia sare za hospitalini, ameshikilia kijisanduku ambacho kina dawa ambayo imefugwa na chini yake kuna makaratasi ambazo zimeandikwa. Kando yake kuna kiti ambayo kimefunikwa na kitambaa.

Ardhi hii ina miti ambayo imekauka na nyasi ambazo zimekauka kuonyesha kuwa ni jangwa. Pia mawe kila mahali inaonyesha kuwa hakuna mtu anaezaishi hapa. Kwa umbali kuna milima na mabonde na kila mahali kuna jua kuonyesha kuwa ni msimu wa kiangazi.

Kuna mama ambaye amelala kichali chali na anaangalia juu. Anaonekana kuwa ni mjamzito na kuna mwanamke mwingine juu yake ambaye anamhudumia. Hii inaonyesha kuwa mahospitali mingi sana katika nchi yetu ya Kenya yanakosa vitanda.

Hapa ni hospitalini na kuna daktari ambaye anaangalia macho ya mgonjwa, mashini yametengenezwa na mashini hayo husaidia sana katika kutoa magonjwa ambazo zinafijika na husaidia sana kujua magonjwa gani yapo kwenye macho.

Hapa ni hospitalini, kwenye picha hii kuna watu watano, watatu wengine watatu wanajisajilisha kwenye register wengine wawili, moja wao ni nesi, na mwingine anahudumiwa na nesi huyu. Nesi huyu anataka kudunga sindano mhudumiwa huyu.

Hiki ni kiwana cha kutengeneza plastiki, kuna watu wawili ambao wamevaa nguo za kujikinga dhidi ya madhara mbalimbali ambayo inaweza kuleta magonjwa za kupumua hewa. Plastiki hizi huuzwa kwa watu wa Kenya ambao wanatumia.

Mwanamke huyu amekaa katika chumba kinachopatikana hospitalini. Ameshikilia mtoto mchanga sana ambaye anaonekana kuwa ametoka kuzaliwa. Amevalia sare za hospitalini kuonyesha kuwa bado ako katika utulindaji wa hospitali.

Tembe hizi ni tembe za Azithromycin, dawa ya Azithromycin hupewa kwa mgonjwa mtu anapofanyiwa operesheni hosiptalini, hii inasaidia kuzuia bacteria inayomea kwenye mwili na pia hupewa kwa watu ambao wako na ugonjwa wa moyo.

Kuna mwanaume ambaye amekaa na Kuna mwanaume ambaye amesimama. Pembeni ambaye amesimama ni daktari ambaye anataka kumdunga mwanaume huyo ambaye amekaa. Sindano hili ni sindano la dawa ya chanjo ya kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vile cholera.

Hapa kuna wamama wawili, mmoja wao amebeba mtoto kwenye tundu lake na maji ya mtungi kwenye mgongo wake. Wamama hawa ni wa jamii la kaskazini ya jangwa ambao hutembea kati ya kilomita kumi ili wapate maji ya kunywa.

Mama huyu ameshikilia mtoto wake mwenye umri mdogo sanaa. Katika mikononi mwake, tunamuona daktari huyu akimpa mtoto huyu dawa fulani inayo onekana kama ya Polio. Chanjo hii husaidia sanaa ili watoto wasishikwe na ugonjwa unaomaliza mifupa yao ya miguu.

Mtu huyu amevaa nguo za kujikinga ili dhidi ya dawa ambao ananyinyizia viazi. Dawa hizi hukinga mimea dhidi ya vijidudu ndogo ndogo ambao huaribu mimea kabla ajaza .

Hapa ni hospitalini kwenye chumba cha oparesheni. Kuna madaktari watatu ambao wamevalia sare za kujikinga vilivyo na wamesimama mbele ya mgonjwa wakimfanyia oparesheni. Kuna taa ambayo imemulika mgonjwa ambao anafanywa oparesheni na madaktari anatumia vifaa mbalimbali.

Ndani ya chupa hii kuna dawa ya chanjo ya yellow fever ambayo hupewa kwa watoto wenye chini ya umri wa mwaka moja. Dawa hii hupewa baada ya miezi tatu na hupewa mara mbili na hudungwa kwa sindano.

Wanawake hawa wanapanga laini, wakingoja kuchota maji kwenye vibuyu hivi na wanazibeba kwenye vitoroli hizi hadi nyumbani kwao. Hii ni sehemu ya nchi ya kaskazini ambayo imeathiriwa na kukosa mvua, watu hawa upata maji kwenye mfereji.

Hiki ni kichumba kinacho patikana hosiptalini, mama huyu ameshikilia mtoto wake mwenye umri mdogo sana ambaye anadungwa sindano la chanjo dhidi ya magonjwa mbalimbali, nesi huyu pia anadunga watoto wengi sana chanjo mbalimbali.

Huyu ni mfanyikazi ambaye amevalia sare na maski ya kujichunga dhidi ya uchafu. Kuna kifaa mkononi mwake ambaye anatumia kusafisha mazingira hayo. Ni muhimu sana mazingira kua safi ili kuzuia maambukizi ya Cholera ama Typhoid.

Hapa ni chumba cha oparesheni. Kuna madaktari wawili wa meno ambao wanahudumia mgonjwa mmoja. Mgonjwa huyo amelazwa kwenye kitanda na kuna taa ambayo imemulika meno yake. Daktari hawa wanaonekana kutumia vifaa kutengeneza meno yake.

Daktari huyu amevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya magonjwa mbali mbali, daktari huyu anafanya kazi katika hospitalini, kando yake kuna meza, ambayo ina maji ina masindano na dawa mbali mbali.

Ndani ya kijisanduku hili kuna dawa inayoitwa Stamaril ambayo ni dawa ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa Yellow Fever . Dawa hii hupewa pekee yake chini ya maelezo ya daktari na imesemekana kuwa inafaa kuwekwa mbali na watoto.

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo imeandikwa na kitambaa huandikwa hapo ,dawa hii ni hatarii sana kwa maisha ya binadamu, kwa sababu dawa hizi hazijadhibitishwa kutumika kwa mwili ya binadamu

Wanafunzi watatu ambao wamevaa sare ambazo zinafanana wamesimama katika mifereji wakiosha mikono na wakinywa maji, mifereji haya yamejengwa na serikali katika shule mbalimbali ili kusaidia kuleta maji shuleni na kusaidia wanafunzi.

Hapa kuna mzee ambaye amevalia maski na kuna daktari ambaye pia amevalia maski. Daktari huyu amemwekelea pamba kwenye mabega yake, anaonekana kuwa anataka kumdunga sindano ya chanjo ya dhidi ya ugonjwa wa korona.

Hii ni dawa ya chanjo ya Measles, Mumps na Rubela ambayo hupewa watoto chini ya mwaka mmoja na hupewa kila mwezi ili kuwakinga dhidi ya magonjwa ya Measles, Mumps na Rubela. Hupewa kwa njia ya kudungwa sindano.

Saduku hiki ni cha dawa ambayo imeonyeshwa mbele yake, dawa hii inatumika kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali kama vile muscles , mumps ,na rubella virus ,dawa hii hudungwa kwa watoto chini ya miaka kumi na moja kwa maelezo yanayoelezwa na daktari.

Huu ni mkebe wa kueka mkojo. Mbele ya mkojo huu kuna matunda kando yake kuna dawa. Dawa hii ni ya kusaidia kukinga magonjwa dhidi ya mwili yanayoaribu mwili.

Wanawake hawa wawili wamevalia maski. Mmoja amesimama ila mwingine amekaa. Mwenye amesimama anaonekana ni kama ni nesi ambaye anadungia chanjo kwenye mtoto ili ajikinge didhi ya magonjwa mbali mbali na mwingine ni mama ambaye ameshikilia mtoto wake anapodungwa shindano hii.

Hii ni nyumba ya mabati ambayo inachomwa na moto, moto kama hizi nyingi sana zimetokea katika jiji kubwa kubwa sana, katika jiji la Nairobi kama vile katika soko la gikomba kuna moto iliyokuwa imetokea kama hii.

Kwenye chupa hii kuna virutubisho ya Iron ambayo inaongeza nguvu mwilini na uwezo wa mwili kuzuia magonjwa inasaidia nywele na pia makucha na pia inasaidia damu kuongezeka kwenye mwili, na pia inasaidia mwili kutengeneza mtoto ambaye anazaliwa.

Wanawake wawili mmoja amelazwa kwenye kitanda huku amevaa glasi kwenye macho yake kuzuia taa isimulike kwenye macho, moja amesimama ambaye ni daktari wa meno, ana kifaa kwenye mkononi mwake ambao hutumiwa kuosha meno, usafi wa meno ni muhimu sana katika binadamu ili kuzuia ugonjwa wa meno.

Mtu huyu ambaye amevalia sare za kujikinga, ameshikilia mtoto mkononi mwake ambaye ameambukizwa na ugonjwa wa almaarufu Chicken pox .Ugonjwa huu hutibiwa na madaktari na kesi mingi sana zimerekodiwa katika nchi ya Kenya.

Watu wanaoishi kwenye mabonde huathirika sana na mvua mingi, mtu huyu anaonekana kuwa anahama kwa sababu ya kuathiriwa na maji ya mvua mingi. Amebeba magodoro na mabegi akihama kutoka kwenye mabondeni akielekea kwenye milima pahali ambapo hakuna maji.

Hapa ni hosipitalini na mwanamke huyu ni nesi ambaye ameshikilia mtoto mikononi kwake. Nyakati hizi wajawazito wakienda kuza hosipitalini, hawalipishwi pesa zozote kwa sababu serekali inawalipa pesa

Hili ni chumba ambacho kinapatikana hosiptalini, kuna daktari ambaye anataka kudunga mtoto sindano, sindano hii ina dawa ambayo inatumika kuepuka magonjwa mbalimbali. Nyuma ya mama huyu kuna foleni ya watu ambao wanangoja kudungwa sindano hii.

Mwanamke huyu ambaye amevalia kama ofisa amesimama akihutubia jamii ya wanawake wa maasai. Ofisa huyu anaweza kuwa anawaeleza dhidi ya mazingira masafi na pia dhidi ya magonjwa mbali mbali.

Kujikiti kuna mama ambaye amekaa akiwa amedungwa sindano na chanjo na afisa ambaye inaonekana kuwa ni daktari. Amebeba dawa kwenye kisanduku hicho. Maafisa hawa wanatembea boma kwa boma wakipea watu chanjo.

Hapo kuna watu wawili ambao wanang'ang'ana kuzima moto hili, hii ni moto wa jangwani ambao hunzishwa na watu ambapo mtu anatupa sigara bila kuzima, hii inaanzisha moto ambayo huchoma jangwani.

Hapa ni hospitalini ama zahanati, tunaona madaktari wanne ambao wanasimama, kuna vifaa mbalimbali zinazo patikana hospitalini, kuna wagonjwa wanne, moja anahudumiwa na daktari, wengine wamepanga foleni wakingoja kuhudumiwa.

Hapa ni chumba cha oparesheni na linalopatikana hospitalini. Kuna madaktari saba ambao wanafanyia oparesheni mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Juu yake kuna taa, ambayo inamulika na nyuma yake kuna teknolojia mpya ambayo hutumika na madaktari.

Hii ni picha ya nature made iron ambayo hutumika katika kila miligramu kumi na nane. Ina virutubishi ya vitamin c na hutumiwa kuongeza damu katika mwili na pia husaidia katika upataji wa iron .

Hili ni darasa ambalo lina wanafuzi tisa na mwalimu mmoja. Wanafuzi hao wamevalia sare ambazo zinafanana na kuna mwanafuzi mmoja ambaye amesimama mbele ya darasa akiongelesha wanafuzi wenzake mwalimu pia akiwa anamwangalia. Darasa hili lina madawati na viti na ubao.

Kuna watu watano ambao ni wafanyikazi wa serikali. Watu hao wanasaidia kusaidia watu ambao wameumia wakifanya kazi zao, na hapa kuna jumba ambalo imeporomoka na watu hawa husaidia kuokoa watu ambae wameumia kutokana na vitu kama hizi.

Hapa kuna madaktari wawili, mmoja anasaidia kuangalia masikio ya jamaa huyu na mmoja ni mwanamke, mmoja ni mwanaume. Na huyu jamaa anaonekana kama anasaidiwa kuhudumiwa na hawa madaktari. Nyuma pale kuna tent. Tent hizi ni za kufanya kampeni ya kusaidia watu kuwapea huduma.

Hiki ni kibuyu cha kuekelea madawa mbali mbali na kando yake kuna dawa mbalimbali kuna mabendeji kuna karatasi ambazo ni za kuweka dawa za kienyeji, dawa ya kienyeji ni mzuri sana katika jamii kwa sababu inatumika kutibu magonjwa ndogo ndogo.

Kuna nesi wawili ambao wamesimama mbele ya gari. Gari hili ni gari la kusafirisha wagonjwa ama kusafirisha dawa kwenye hopsitalini. Dawa na wagonjwa husafirishwa kwa kutumia gari hili.

Hapa kuna chupa, chupa hii imeandikwa huwa ni chupa yenye tembe ya dawa, na dawa hii ni dawa ya ambayo ni dawa ya kutibu magonjwa ya mwili.

Hapa kuna wafanyikazi wawili. Mmoja ameshikilia pampu la maji na mwingine anasaidia kusafisha pahali hapa. Pahali hapa husafishwa ili ing'are kabisa, ili kuzuia kuambukizana magonjwa kama vile cholera na malaria .

Kuna mwanamke ambaye amekaa kwenye kiti huku akiwa na uchungu sana akiwa na uchungu sana, ni mjamzito na anataka kuzaa mtoto, kuna mwanamke ambaye ameinama huku anayemsaidia mwanamke huyu kuzaa mtoto huyu kwa vile hospitali kidogo sana katika nchi ndizo kwa maana kuna wanawake ambao huzaa nyumbani.

Hapa Kuna wanawake watano huku watatu wakika huku wakiangalia wangine wawili wakifanyiwa huduma ya kwanza wawili hawa wanajifunza jinzi wa kufanya huduma ya kwanza wakati mtu anapoumia hili asipotese damu mingi ama asiumi wakati anapelekwa hospitali.

Hapa ni hospitalini mgonjwa ya ambaye amelazwa kwenye kitanda, kuna daktari ambaye amesimama juu yake, Mgonjwa huyu anapitishwa kwenye mashini ya ct scan ambaye amefanyiwa apigwe picha ili ajue shida ni wapi wenye kichwa yake.